Mwanamichezo mwenye ulemavu akiwa kwenye mtumbwi mahali mwa michezo ya kupiga makasia, akiwa kwenye maji ya kila kifupi karibu na misitu ya mikoho.